Kabati la nguo au chumba cha kuvalia kilichojaa nguo. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye pau za nguo na zingine zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu au ndani ya makabati ya chini kuna aina mbalimbali za nguo kama vile jaketi, mashati na labda suruali zikiwa na rangi na mitindo tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali yakiwemo magauni ya watoto yenye rangi na mifumo tofauti. Zimetundikwa kwenye rafu na kuonyeshwa madukani. Mwangaza wa duka unaonekana wazi na kuna rafu nyingine za nguo na vitu vya kuuzwa nyuma. Pia kuna watu wanaonekana kwa mbali kidogo.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo ikionyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi zikiwemo suti na mashati. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri na njia pana kati ya safu za nguo. Kuna taa zinazong'aa juu zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Ndani ya duka la nguo au bidhaa za mitindo, kushoto kuna manikini iliyovalia shati yenye nakshi. Nyuma yake na katikati kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali kama viatu, mifuko na vitu vingine vya kuvaliwa. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia kwenye reki. Inaonekana kama duka lenye bidhaa nyingi za kuuza.

Duka la nguo labda la wanaume. Kuna rafu zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri kama vile mashati au suruali upande wa kushoto. Pia kuna nguo zilizoning'inia kama vile koti na mashati katikati. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa viatu. Katikati ya duka kuna meza ya blue yenye vitu vilivyowekwa juu yake.

Nguo na viatu vya watoto vilivyopangwa kwenye duka au eneo la mauzo. Kuna nguo mbalimbali zikiwemo gauni na blauzi pamoja na jozi kadhaa ya viatu au sandali zilizoninginia ukutani, nguo hizo zinzonekana kuwa za rangi tofauti na mitindo mbalimbali zikiwemo nguo za maridadi na za kawaida.

Sehemu ya nje ya duka la nguo au mavazi ya wanaume lenye jina Gentleman lililoandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango. Duka lina madirisha makubwa ya vioo yanayoonyesha ndani ambapo kuna mannequins yaliyovalia nguo na pia baadhi ya furniture kama vile piano au meza ndefu.

Ndani ya duka la nguo inaonekana kuwa duka la LC Waikiki kutokana na ishara inayooekana chini na yenye nguo zilizopangwa na mannequins walioonyesha nguo mbalimbali . Pia kuna watu wachache wakiangalia nguo au wakitembea ndani ya duka.

Duka la nguo lenye watu kadhaa wakitazama, nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi, kuna nguo nyingi za rangi tofauti zimepachikwa kwenye rafu, na watu wengine wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja anaonekana akichagua nguo kutoka kwenye stendi.

Duka la nguo na viatu na rundo la viatu vilivyopangwa kwenye masanduku na pia nguo zilizokunjwa na zilizoning'inizwa. Samani za duka na taa zinaonekana vizuri. Kuna wateja au wafanyakazi wachache ndani ya duka.

Duka la nguo za mitumba liitwalo budget wear, the thritf shop Nairobi. Ndani ya duka kuna watu kadhaa wakitazama, na kuchagua nguo zilizopangwa kweny raki, na meza mbalimbali. Kuna mabango yenye maandishi kama sale , na budget wear working mall .

Ndani ya duka la nguo au chumba cha kulalia chenye mtindo wa kisasa kuna rafu za mbao zilizopangwa vizuri zikionyesha nguo zilizokunjwa na zilizoning'inizwa ikiwemo fulana zenye picha za fuvu na jaketi zenye rangi mbalimbali.

Mlango wa duka la nguo lililoko ndani ya jumba la maduka, ndani ya duka kuna nguo mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi na kuna ishara nyekundu za mauzo. Sakafu ya jumba la maduka ina vigae vinavyongaa na kuna watu wachache wanaonekana kwa umbali.

Sehemu ya nje la duka la, manixx, na ndani kuna nguo zilizopangwa na chapa mbalimbali kama vile polo, Catfield, Gigel, converse na juke. Pia kuna manequinns iliyoonyesha nguo mbalimbali na pia kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Duka la nguo likiwa na bidhaa mbalimbali za mtindo. Katikati kuna manekwin iliyovali nguo zenye rangi nyingi na miwani ya jua ikionyesha vito na pochi kwenye meza nyeupe. Upande wa kushoto na kulia wa duka kuna rafu zilizojaa viatu, mikoba na nguo zingine pamoja na kioo kikubwa upande wa kulia.

Rafu zilizojengwa kwa mbao zimejaa viatu vingi vya aina mbalimbali labda katika duka la viatu au soko la bidhaa za mitumba. Kuna viatu vilivyo chini, kuna mwangaza wa kutosha, viatu navyo ni vya rangi aina ainati.

Ndani ya duka la nguo za mitumba, na watu wakivinjari wakinunua nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza mbali mbali. Pia kuna ishara inayoonyesha School Uniforms on sale . Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye rundo la nguo, lililopangwa kwa duara katikati ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, lenye mpangilio wa kipekee na wa kisanii. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye pau na rafu na mimea ya ndani inayo ongeza uzuri na uhai kwenye nafasi.

Duka la nguo labda la wanaume lenye suti zilizoning'inizwa na mashati yaliopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zikiwemo suti za rangi tofauti na mashati yaliokunjwa vizuri.

Duka la nguo, labda nguo za wanaume, lenye rafu zilizojaa suti na mashati yaliyokunjwa. Kuna suti zilizoning'inizwa kwenye rafu upande wa kushoto na mashati yaliyokunjwa yamepangwa kwenye rafu katikati na kulia.

Sehemu ya nje ya duka la mavazi, linaloitwa Woolworths. Ina mlango wa kioo. Ndani mna mwangaza wa kutosha, mna mavazi ya kila aina, mna kofia.

Safu ya nguo zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka. Kuna nguo mbalimbali zikiwemo gauni na mavazi mengine zikiwa zimetundikwa baadhi ya nguo zina rangi na mitindo tofauti.

Duka la nguo likiwa na mashati yaliyopangwa kwenye vitundukio. Na kwenye stendi kuna mashati ya rangi tofauti kama vile rangi ya waridi, manjano na buluu hafifu ikiwa yametundikwa mbele.

Mkusanyiko wa viatu vya kiume vya kifahari, hasa viatu vya ngozi vilivyopangwa kwenye rafu, na masanduku ndani ya duka la viatu ,au eneo la maonyesho. Viatu vingi vilivyo onyeshwa ni vya rangi nyeusi, au hudhurungi iliyokolea.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na vitambaa zikiwemo fulana, mashati na nguo nyingine za aina mbalimbali. Zimepangwa vizuri kuonyesha uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana dukani.

Duka la nguo lenye safu ndefu za nguo zilizopangwa kwenye reki. Kuna nguo mbalimbali zilizoning'inizwa zikiwemo mashati, suruali na labda jaketi zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo na nguo zilizoning'inizwa kwenye reki upande wa kushoto, mna watu wanaonekana kwa nyuma wakionyesha kuwa duka liko wazi na lina wateja au wapita njia.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameengeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma gari jeusi linalofanana na Mazda demio liko mbele kabisa. Nyuma yake kuna gari la rangi ya fedha au buluu afifu na mbali zaidi kuna lori jeupe la kubebea mizigo na gari jingine ndogo jeusi.

Ndani ya duka la magari labda ya Nissan lenye magari kadhaa yaliyoonyeshwa na dawati la mapokezi mbele. Kuna mwanamke amesimama kwenye dawati la mapokezi. Nafasi inaonekana kuwa na mwanga mzuri na ya kisasa. Pia kuna mwanamke anayeonekana akiwa ameketi .

Gari aina ya Subaru Forester nyeupe ikiwa imepaki nje. Gari hili lina mwonekano safi ndani na nje na lina vioo vyeusi, ina taa za ukungu na rimu za spoti. Namba ya usajili wa gari ni KCE 982P . Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopaki.

Chumba cha maonyesho cha Tesla ambapo kuna gari jeupe la Tesla lenye kofia ya mbele imefunguliwa. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuzaji amevaa barakoa na anazungumza na mwanaume aliyesimama karibu na gari. Nembo ya tesla inaonekana nyuma kwenye ukuta.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani hasaa usukani na dashibodi. Inaonekana kuwa gari la kawaida labda Ford Mustang ya zamani kutokana na muundo wa dashibodi na usukani. Dashibodi ina viashiria mbalimbali na swichi na usukani ni mkubwa na una muundo wa pete.

Gari aina ya van ambalo linaonekana kuwa la toyota hiance au gari jingine la safari lenye uwezo wa kuendeshwa barabara zisizo sawa. Gari hili limeegeshwa katika eneo lenye mandhari asili likiwa na milima au miamba mikubwa yenye rangi ya kahawia na udongo nyuma yake.

Mwanamke na mwanamume wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha maonyesho ya magari au duka la kuuza magari. Mwanaume amevaa suti na tai huku mwanamke amevaa koti la kahawia. Nyuma yao kuna gari jeusi linaloonekana na madirisha makubwa yanaoyoonyesha mazingira ya nje.

Sehemu ya ndani ya gari hasa usukani na dashibodi, unaonekana kuwa gari la Subaru Legacy au Outback. Usukani una nembo ya Subaru katikati na nyuma yake kuna spidomita na vipimo vingine. Nje ya kioo pia mna magari mengine.

Mwanaume akifanya kazi kwenye gari la zamani ambalo linaonekana kuwa gari la station wagon ama estate car lenye rangi nyekundu. Mwanaume huyo amesimama karibu na mlango wa nyuma wa gari ulio wazi, anaonekana akitumia kifaa cha kupuliza rangi au kusafisha kitu ndani ya gari.

Lori la kubebea magari likibeba gari la kifahari aina ya BMW 4 series lenye rangi ya buluu. Lori hilo linaonekana kuwa na jukwaa la alimuni au chuma nyepesi lililoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari na lini matairi manne.

Chumba cha maonyesho cha magari ambapo kuna magari kadhaa yaliyopangwa kwa safu. Gari jeusi aina ya Nissan Xtrail linaonekana wazi mbele ba magari mengine meupe na ya bluu yamepakiwa nyuma yake. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoonyesha nje na sakafu inaonekana kung'aa.

Gari ndogo aina ya van inayofanana na Toyota HiAce yenye rangi ya fedha au nyeupe hafifu ikiwa imepaki kwenye eneo lenye udongo na miamba. Likiwa na milima au vilima vikavu nyuma pia mna anga iliyo rangi ya buluu.

Gari la zamani aina ya Ford Capri lenye rangi ya manjano na milia mieusi katikati ya kofia ya injini na kando ya gari. Gari hili lina sahani ya nambari iliyoandikwa KPF 200 limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma yake.

Mambo ya ndani ya gari ikionyesha upande wa dereva na viti vya abiria wa mbele. Inaonekana kuwa gari la abiria lenye paa la jua na viti vya kitambaa au ngozi vilivyo na rangi mbili vyeusi na kijivu. Vifaa vya ndani kama husukani, dashibodi na sehemu za kudhibiti viko wazi.

Dashibodi ya gari ikiwa na spidometa na kipimo cha mafuta. Spidometa inaonyesha kasi ya kilometa sufuri kwa saa na kipimo cha mafuta kinaonyesha kuwa tangi ina mafuta limejaa nusu na mwangaza mwekundu unaotoka pale.

Wanaume wawili wakishikana mikono ndani ya chumba cha kuonyeha magari, huku gari jeusi likionekana nyuma yao. Inawezekana ni muuzqji wa magari na mteja wakikamilisha biashara au makubaliano ya uuzaji wa gari.

Gari la kubeba mizigo linalofanana na Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Gari ni ya rangi ya kijani iliyokolea na lina matairi makubwa pamoja na sehemu ya kubebea mizigo iliyo wazi nyuma.

Kundi la watu wakiwa nje labda kwenye mkusanyiko au tukio. Kuna magari kadhaa yaliyopaki karibu ikiwemo gari kubwa aina ya pick-up, mitsubishi treaton. Mbele upande wa kulia watu wengine wamekaa chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama. Eneo hili linaonekana kuwa la wazi na kuna miti mirefu kwa nyuma.

Gari jeusi aina ya Honda Stream likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari, labda chini ya muundo wa paa au jengo. Gari hilo linaonekana liko katika hali nzuri na magurudumu ya Aloo yanaonekana wazi. Nyuma ya gari kuna ukuta wa saruji na nguzo za usaidizi na muundo wa paa au jengo.

Maandishi yaliyoandikwa The one you have been waiting for .Magari mengi yaliyoegeshwa yanaonekana kuwa yanauzwa na gari jeusi na majengo ya gorofa yanaonekana kwa umbali na hata miti.

Gari ndogo ya zamani yenye rangi ya chungwa inayo fanana na minikupa ikiwa imepakiwa nje. Nyuma yake kuna majengo yanaonekana kama maduka au vibanda mbali kidogo mna miti.

Gari la kijuvi aina ya Subaru Outback KCQ 052X lililoegeshwa, ua lililo jengwa kwa mawe chini na chuma juu. Miti inayoonekana kwa umbali na anga ya rangi ya bluu.

Magari mawili yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi ikiwa na miti mirefu nyuma yake. Gari la kwanza upande wa kushoto, ni jeusi. La pili, ni la kijani kibichi. Milango ya magari yote yamefunguliwa.

Mwanamume anayepaka rangi gari la aina Station lenye rangi nyekundu. Nyuma yake kuna magari mengine na mazingira yanaonyesha eneo la gereji au karakana kwani kuna lori nyuma.

Gari aina ya Toyota Hiace yenye rangi ya fedha ikiwa imepaki mahali penye lami labda usiku au mahali penye mwanga hafifu na majengo yakiwa nyuma. Pia mna gari inayoonekana kwa umbali kidogo.

Kundi la watu wamesimama na kuketi karibu na magari kadhaa likiwemo gari jeusi la hatchbacks lenye rimu za kipekee. Mandhari inaonekana kuwa ya mchana, na miti inaonekana kwa karibu na kwa umbali.

Bajaji nyekundu iliyoegeshwa vichakani. Ina madirisha mawili na milango miwili, ina kioo cha pembeni, ina migurudumu mitatu na imesimama juu ya nyasi ya rangi ya kijani.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado ya rangi nyeusi iliyopakiwa kwenye eneo lenye changarawe mbele ya jengo na lango la rangi ya samawati. Mbali kidogo, mna miti inayoonekana na lango lingine pia.

Gari aina ya Infiti QX80 nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari. Gari hili linaonekana kuwa la kifahari na lina muundo mkubwa wa SUV.

Gari la kifahari ambalo linaonekana kuwa infinity QX80 likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye mwanga mweupe labda chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari.

Gari la rangi ya manjano na pia mmea wa kijani. Nje mna miti na hata nyasi iliyopandwa na barabara na hata magari mengine yanayoonekana kwa umbali kidogo.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mwanaume anaonekana kama mfanya biashara wa magari akimweleza mwanamke kuhusu gari. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wana tabasamu.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye eneo la maegesho lenye lami mbele ya majengo marefu. Magari mengi ni meupe au rangi nyepesi inaonekana kuwa ya kisasa. Nyuma ya magari kuna majengo ya jiji na anga yenye mawingu.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa viti vya nyuma. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya kitambaa cha rangi ya kijivu na kuna sehemu ya kuekea mikono katikati ya viti vya nyuma inaonekama kama gari ya SUV. Kuna nyasi na miti inayoonekana kwa umbali.

Gari aina ya Toyota Landcruiser prado, yenye rangi ya kijivu, imepaki kwenye eneo lenye changarawe. Mbele ya nyumba yenye lango la blue , kuna miti inayoonekana kwa umbali , na pia lango kuu nyeusi inayoonekana kwa umbali.

Lori la kusafirisha magari likibeba magari kadhaa. Lori hilo lina ghorofa mbili ambazo zimetumika kupakia magari meupe na meusi na lina trela yenye ekseli nyingi.

Gari aina ya Mitsubishi Pajero au motiru lenye rangi ya fedha lililosehemu ya kuegesha magari linavifaa kama bamba ya mbele nyuma mna gari jengine na eneo lina giza.

Onyesho ya mambo ya ndani ya gari; hasa upande wa abiria wa mbele na sehemu ya dereva. Inaoekana kuwa ni Subaru Outback. Viti vya mbele vinaonekana, dashibodi yenye usukani, na sehemu ya katikati yenye gia.

Trela iliyo beba magari matano, trela hii ni ya kampuni ya Auto Line na ime undwa kusafirisha magari mengi kwa wakati moja kama inavyo onyesha na muundo wake wa ghorofa mbili. Juu ya trela kuna maandishi yanayo someka auto line car hauler trailer na namba ya simu ya mawasiliano.

Matairi haya yamepangwa kwa mkao wa karibu karibu, yakionyesha muundo wa tairi na mduara wake. Mwangaza unaangazia sehemu za juu za matairi, ukionyesha mifumo ya migwaruzo.

Ukumbi au barabara ndefu iliyojaa maduka au vibanda vya kuuza bidhaa. Bidhaa mbalimbali zikiwemo mifuko na vitambaa vyenye rangi zimepangwa kando ya kuta. Watu wachache wanaonekana wakitembea katikati ya ukumbi. Pia mna madirisha yanaonekana juu.

Soko la wazi au duka la matunda na mboga. Kuna aina nyingi za mazao yaliyopangwa vizuri kwenye meza na ndani ya masanduku. Kwa mbele kuna masanduku yaliyojaa viazi au vitunguu. Juu ya meza kuna rundo la mahindi mabichi na karibu na hayo kuna kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu zilizopangwa.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali, hasaa matikiti maji na viazi vikuu. Kuna wafanyabiashara na wanunuzi wengi sokoni na bidhaa zimepangwa kwa wingi chini. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na kuna miundo fulani ya jengo nyuma.

Mkunga mkubwa wa ndizi ukiwa umeninginia kwenye mti wa ndizi huku baadhi ya ndizi zikiwa bado mbichi na za kijani Kibichi na zingine zikiwa zimeiva na kuwa za manjano. Chini yake kuna matunda mengine yanayoonekana kuwa yameaanguka au kuwekwa karibu na shina la mti na kuongeza uhalisi wa mazingira ya kilimo.

Soko la ndani lenye ghorofa mbili. Ghorofa ya chini inaonekana kuwa na wachuuzi wanaouza matunda na mbogamboga huku kukiwa na watu chini na bidhaa zikiwa zimepangwa. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na nafasi wazi yenye vizuizi vya chuma na watu wachache wanaotembea au kusimama.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi kando ya bara bara kwa upande wa kulia kuna vibanda vingi vinavyouza matunda na mboga mbali mbali kama vile viazi nyanya na mboga nyinginezo kwa upande wa kushoto kuna bara bara yenye gari jeupe aina ya Van na watu wachache wanaotembea au kusimama

Soko lenye watu wengi wanaume kwa wanawake wakifanya manunuzi na kuuza bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga yaliyo katika vibanda na bidhaa zilizopakiwa katika gunia na zingine katika masanduku yaliyotengenezwa kwa mbao.

Lango la soko la kisasa la kikuyu. Kwenye lango kuna bango yanayoonyesha mgawanyiko wa sakafu, ghorofa ya chini ,ghorofa ya kwanza, ghorofa ya mbili kwa nguo, pia kuna ishara inaonyesha saa za kufungua na kufunga kuanzia saa tatu unusu. Watu na bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga zinaonekana karibu na lango la soko.

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi likionyesha rundo la karoti na mboga zingine kama vile ndimu au machungwa zikiuzwa. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni na njia zilizoundwa za watu kupitia na hata kuna mwangaza kuonyesha ni mchana.

Soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali, hasa matunda na mboga, zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu kadhaa wanatembea sokoni, na baadhi ya bidhaa zinazoonekana ni pamoja na parachichi, na matunda mengine mabichi.

Soko la wazi au soko la wakulima ambapo watu wananunua na kuuza matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo kubwa la matunda na mboga kama vile tikiti maji, machungwa na nyanya zilizopangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au wamekaa karibu na bidhaa zao.

Rundo kubwa la viatu na kanda mbili mbalimbali zikiuzwa labda sokoni, kuna pia ishara inaonyesha namba mia tatu na watu wanaonekana kwa umbali kidogo mmoja amevalia suruali nyeusi. Pia mna nguo zilizoekelewa juu ya viatu.

Soko la mboga na matunda. Kuna nyanya, viazi, matango na mboga zingine zilizopangwa kwenye masanduku na vikapu. Zinaonekana kuwa safi na zimetayarishwa kuuzwa.

Rundo kubwa la viatu na sandali za aina mbalimbali zikiwa zimekusanywa pamoja. Viatu hivyo vinaonekana kuwa vya rangi na mitindo tofauti na vimeekelewa juu ya gunia.

Kuna wafanya biashara na wateja na bidhaa mbali mbali kama vile viungo, nafaka na karanga zimepangwa kwenye vyombo. Mtu mmoja anaonekana akiuza bidhaa na mazingira yanaonekana kuwa na uhai na rangi nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la Maasai, likiwa na bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo zinazouzwa, na watu wakitembea wengine wakisimama. na paa la jengo lililojengwa kwa mabati, na chuma mna taa na mwangaza wa kutosha kuonyesha ni mchana.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za shambani mna matunda na mboga nyingi zilizopangwa chini na sanduku la mbao ambalo liko katikati. Eneo linaonekana kuwa chafu na lina matope kidogo mna wauzaji walio keti.

Soko lenye bidhaa nyingi za ufundi wa mikono hasa shanga ya mapambo mbalimbali yenye rangi nyingi iliyopangwa kwenye vibanda. Watu wachache wanaonekana nyuma wakipita na mikokoteni inaonekana kwa umbali.

Rundo la matikiti maji yaliyo ya rangi ya kijani, iliyokolea na mistari ya kijani kibichi iliyopauka, na yamepangwa juu ya kila moja labda kwenye soko au duka la matunda.

Nyumba ya kisasa ya orofa mbili inayofanana na maisonette ,iliyojengwa kwa mtindo wa kifahari. Nyumba hii ina kuta za rangi ya kupendeza, madirisha makubwa meusi yenye vioo vinavyong'aa na paa la rangi nyeusi au kahawia iliyokolea.

Eneo wazi Lenye nyasi kavu na ndefu huku mbele nyuma kuna vifuli vya majengo chini ya anga ya blue iliochanganyika na mawingu meupe inaonekana kama jua limezama au linakaribia kuzama na kuwacha mandhari ikiwa giza kidogo.

Jengo refu lenye mnara wa kipekee juu yake una bango kubwa la matangazo upande wa kulia na bendera iliyo na maandishi Symphony Apartments Lavington na bei 40,000 imening'inia kwenye nguzo mbele ya jengo.

Jengo lenye orofa likiwa na roshani iliyo na chuma cha ulinzi cheupe. Kuna bango lililoandikwa house to rent likiyaning'inia kwenye roshani. Sehemu ya jengo inaonekana kuwa na kuta za matofali na rangi ya manjano na zambarau.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na muundo a kipekee ina madirisha makubwa, sehemu ya maegesho ya gari iliyowekwa vigae na bustani ndogo pembeni. Muundo wa paa ni tambarare na kuna nguzo ulipambwa kwa mawe au vigae inayopita katikati ya jengo, pia kuna balkoni ndogo kwenye ghorofa ya juu.

Jengo refu la kisasa lina ghorofa nyingi na lina rangi nyeupe, kijivu na machungwa. Jengo hili lina madirisha mengi na balconies na linaonekana kuwa katika eneo la mijini na anga buluu yenye mawingu machache juu. Pia kuna miti iliyo huku chini.

Barabara yenye majengo refu pande zote mbili. Pia angani kuna mawingu. Majengo yanaonekana ya zamani na mengine yakiwa yanaendelea kujengwa au kukarabitiwa. Kuna nguzo za taa za barabarani na miti michache uko chini.

Jengo refu la ghorofa kadhaa likiwa limezungukwa na miti na uzio. Juu ya jengo kuna nyaya za umeme zikipita angani yenye rangi ya bluu. Kuna miti inayoonekana kwa umbali kidogo na hata nyasi na hata barabara na anga ni ya rangi ya bluu.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa inayofanana na nyumba ya familia nne au tano iliyoko katika eneo la makazi. Lina bustani iliyopandwa vizuri mbele yake ikiwa na mimea na miti. Nyumba hiyo ina madirisha makubwa na paa la kisasa. Inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Majengo ya makazi yanaonekana kama ghorofa yakiwa yamepangwa kwa utaratibu na kuwa na paa za rangi ya udongo. Kuna barabara ndogo na maeneo ya kijani kibichi. Kati ya majengo hayo magari machache yanaonekana yameegeshwa chini .Kwa umbali majengo mengine marefu yanaonekana yakionyesha kuwa ni eneo la mjini.

Majengo yenye paa za nyasi yanayonekana kuwa ya kitamaduni au ya kiasili, majengo haya yana nguzo za mbao na madirisha yenye mitindo ya kipekee na inaonekana kama yapo katika ujenzi au ukarabati kutokana na vifaa vya ujenzi vilivyo chini.

Jengo refu lenye rangi ya machungwa likiwa na madirisha mengi madogo madogo..jengo hili linaonekana kuwa na gorofa kadhaa na lina muundo wa kipekee, ukuta wake upande ukiwa na matofali au mawe upande mwingine wa jengo unaonekana kuwa na ukuta wa mawe au zege unaopanda juu pia mna nyasi.

Refu lenye ghorofa kadhaa zikiwa na kuta za rangi ya machungwa na manjano na balconies . Anga la buluu na mawingu linaonekana nyuma ya jengo. Pia kuna majengo mengine Kuna nyasi zilizokauka. Kuna nyaya za stima.

Majengo kadhaa chini ya anga la bluu. Kuna nyaya za umeme zinazovuka angani. Jengo moja linaonekana kuwa duka la fanicha na sehemu ya ishara inasomeka Daja Furnitures na pia ina michoro na pia mna vikingi vya stima.

Jengo refu au muundo mrefu unaonekana kuwa na ngazi au fremu za mbao zilizopanda juu kando yake. Muundo huu unaonekana kuwa wa zamani au umejengwa kwa mtindo wa kitamaduni, labda ukuta wa jengo au mnara.

Jengo au nyumba yenye bango la for sale lililowekwa kwenye lango, lango linamuundo wa kimiani na sehemu ya jengo inaonekana nyuma yake chini ya lango kuna ukuta wa matofali mekundu jengo lile linamadirisha mengi.

Bango la matangazo lililopandikwa kwenye nguzo. Bango hilo linatangaza Highway Heights Kilimani, likionyesha majengo ya ofisi za daraja la A, zenye huduma za kisasa zinazopatikana kwa ajili ya kuuza na kukodisha. Pia, mna miti inayoonekana kwa umbali kidogo na pia nyaya za stima.

Chumba chenye sakafu ya mbao inayong'aa na madirisha makubwa inayoangalia nje. Kuna taa zilizoning'inia kutoka dari na kuta zinazoonekana kuwa tupu zikipendeza nafasi wazi na safi. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wakutosha wa asili unaoingia kupitia madirisha.

Jengo la ghorofa mbili ambalo bado linajengwa likiwa na kuta za matofali na nguzo za saruji zinazochomoza juu. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na ukuta wa mawe. Mimea michache imeota karibu na msingi wa jengo.

Nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala inayopatikana Ngong Kenya ina bustani iliyopambwa vizuri na njia ya kuingilia yenye changarawe na mmea wa mgomba na miti inaonekana kwa umbali kidogo na tanki iliyojuu. Anga ya rangi ya bluu iliyo na mawingu machache.

Madirisha makubwa ya kioo yenye umbo la almasi au pembe tatu yanayoruhusu mwanga mwingi wa jua kuingia. Chini kuna nafasi wazi inayoelekea chini labda ghorofa ya chini na kuna nguzo au kuta za chini zinazozunguka nafasi hiyo.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa jengo la biashara au ofisi lenye balconies nyingi na madirisha makubwa ya kioo. Inaonekana kuwa liko katika eneo la mjini na nyawa za stima. Anga ni ya rangi ya buluu.

Mandhari ya mji, labda mtaa, yenye majengo ya ghorofa, vibanda, au maduka madogo chini, na anga la blue lenye mawingu machache, pia kuna nyaya za umeme, au simu juu, na gari jeupe barabarani.

Jengo la kisasa la makazi, ambalo linaonekana kua nyumba ya familia moja au jengo la ghorofa ndogo, likiwa na kuta nyeupe, na paa la rangi ya kahawia. Mti mmoja au mimea mingine inaonekana upande wa kulia wa jengo.

Hili ni jengo refu la gorofa kadhaa lililojengwa kwa mawe na lina ua ya mabati na madirisha mengi. Limezungukwa na mimea na ardhi yenye ukame kando yake mna kikingi kilicho na nyaya za stima.

Ubao wa matangazo ulioandikwa 40,000 shillings Symphony Residence Lavington na hata nambari yao ya simu na majengo ya ghorofa, anga ya rangi ya buluu iliyo na mawingu chache, nyaya za stima.

Ni mchana, anga iliyo na mawingu. Majengo ya maghorofa yanayo tofautiana kiurefu. Miti mingi inayoonekana kwa ukaribu na hata kwa umbali. Magari yaliyoegeshwa chini ya majengo hayo.

Jengo kubwa la manjano lenye ghorofa kadhaa, likiwa limejengwa nyuma ya ukuta wa mawe. Nyuma ya jengo hilo la manjano, kuna majengo mengine meupe na ya kijivu. Mbele ya ukuta, kuna eneo kubwa la ardhi lenye nyasi kavu. Anga ni buluu na lina mawingu meupe machache.

Jengo refu la kisasa la ghorofa ambalo linonekana kama makaazi ya kifahari. Lina ghorofa nyingi zenye balkoniz pana na madirisha makubwa. Likiwa limezungukwa na miti, likionyesha mazingira tulivu na ya kifahari.

Ua lililojengwa kwa mawe, ana la buluu, taa na karatasi iliyobandikwa katika ukuta ambayo imeandikwa two bedroom house to let na nambari ya simu ikifuatia hapo chini.

Jengo refu lenye madirisha mengi na balcony linaonekan kuwa jengo la kisasa na linaweza uwa linatoa nafasi ya kuoangisha kama inavyoonekana kutoka kwa ishara ya to let .

Jengo refu la ghorofa nyingi lina rangi nyeusi na nyeupe na lina madirisha mengi. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele ya jengo na anga ni ya bluu iliyo wazi. Pia mna lango kuu.

Majengo mawili ya ghorofa yana muundo tofauti na yamepakwa rangi moja. Anga inaonekana kuwa ya rangi ya buluu. Majengo haya mawili yana madirisha mengi.

Jengo refu linalojengwa , likiwa na korongo kubwa pembeni yake. Anga ni blue na kuna mawingu machache. Chini ya jengo kuna miti au mimea mingine.

Watu wakiwa ndani ya duka kubwa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na ishara inayoonyesha spices, oils or fats . Baadhi ya watu wamesimama wengine wakitembea. Inaonekana kama foleni au kusubiri kitu fulani. Kuna maandishi Kaunta nambari nne, kaunta nambari tano.

Duka kubwa lililo na rundo la viazi vitamu. Nyuma yake kuna bidhaa nyingine nyingi kama vile vitunguu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na maandishi kama Eat Good, Feel Good .

Sehemu ya ndani ya duka la Carrefour kuna mabango yanayokaribisha wateja na kutangaza bei za chini na ofa kubwa kama vile welcome to Carrefour low price na big savings inayoonekana kuwa duka kubwa la reja reja lenye bidhaa nyingi zilizo pangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ambapo watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa upande wa kushoto na njia pana katikati. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingine zilizopangwa na baadhi ya magari madogo ya watoto.

Ndani ya duka la kisasa la vyakula linaloitwa fresh market kuna rafu zilizjaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji kwenye friji kubwa ya kuonyeshea. Pia kuna mimea ya ndani kama vile mti wa palm unaoongeza mvuto wa asili kwenye mazingira ya duka.

Ndani ya duka kubwa la Naivas Supermaket hasa tawi la Naivas Foodmarket kuna rafu na meza zilizopangwa na za bidhaa mbali mbali ikiwemo viatu vya aina mbalimbali vinavyoonekana mbele. Watu wachache wakitembea na kufanya manunuzi ndani ya duka wakionyesha shughuli za kawaida za maduka makubwa.

Ndani ya duka kubwa hasaa Naivas supermarket kuna sehemu ya kuuza bidhaa za nyama na jibini zikiwa zimepangwa vizuri kwenye friji kubwa za kuonyesha. Juu ya friji hizo kuna mkate au bidhaa zinazofanana na mkate zikiwa zimepangwa. Dari inaonekana ikiwa na taa nyingi zinazong'aa na miundo ya chuma inayoning'inia.

Ndani ya duka kubwa labda Carrefour na troli la ununuzi mbele. Ndani ya troli kuna bidhaa kama vile sanduku la Gentle na mfuko mweupe. Nyuma kuna sehemu ya matunda na mboga iliyojaa matunda mengi na kijani kibichi na mekundu yaliyopangwa kwenye meza.

Rafu ndefu katika duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa za utunzaji wa ngozi kama vile losheni na sabuni za kuoga kuna alama zinazotaja johnsons na glowing radiant skin na mwangaza wa kutosha umo ndani.

Ni duka kubwa ambapo kuna watu kadhaa wakiwa kwenye kaunta za malipo. Watu hao wana mikokoteni ununuzi na wengine wanasimama kwenye kaunta. Sakafu inayoonekana kuwa na vigae na kuna taa nyingi juu. Kwa mbali kuna mabango yaliyotundikwa.

Ndani ya duka kubwa la Naivas Supermarket, kuna sehemu mbali mbali za duka , kama vile, sehemu ya nyama meat market , na sehemu ya bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna taa nyingi zimening'inia juu, kutoa mwanga wa kutosha, ndani ya duka.

Mlango wa kuingilia wa duka kubwa la Carrefour ndani ya duka kuna njia pana na rafu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Unaweza kuona ishara ya welcome to Carrefour ikiwa imeninginia juu.

Onyesho la keki na bidhaa nyingine za mkate ndani ya duka la keki au mkate. Mtu anaonekana upande mwingine wa rafu na mwangaza wa kutosha ndani wa onyesho hilo.

Rafu ya duka iliyo jaa chupa za vinywaji labda champagne au mvinyo mng'aro zikiwa na lebo za bei. Baadhi ya lebo zinaonyesha bei kama mia tatu tisini na tano, mia mbili arubaini na tisa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali, kama vile, vyakula, vinywaji, na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Njia kuu inaonekana katikati ya rafu hizi, ikitoa mwonekano wa kina wa duka hilo.

Duka kuu la Quickmart, lililo na rafu zilizo na mikate ya kila aina, sukari, mafuta na hata watu, wanaonekana kwa umbali kidogo.

Duka kubwa au soko kuu likionekana kutoka juu. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali pamoja na mapipa yaliyojaa matunda na mboga. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa ndani ya duka.

Duka kubwa lililo na mwangaza wa kutosha na mfanyakazi anayeonekana akitembea, aliyevalia nguo nyeusi na bidhaa kadhaa zinazouzwa na nambari mia mbili arobaini inaonekana kwa mbali.

Sehemu ya matunda na mboga mboga katika duka kubwa au soko. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye makreti au vyombo vikiwemo viazi, vitunguu saumu na vitunguu maji. Pia kuna vibao vya bei vinayoonekana juu ya bidhaa.